Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kujikinga na dawa akiwa shambani. Mtu huyo amebeba pampu ya kijani mgongoni na ananyunyuzia dawa kwenye mimea ya majani mabichi, ambayo inaonekana kupandwa kwa mistari. Mazingira yanathibitisha yakuwa eneo hili ni la kilimo na lina udongo wenye rutuba, kazi hii inaonyesha juhudi za wakulima kulinda mazingira yao dhidi ya wadudu au .

Bidhaa za dawa za asili zilizowekwa mezani. Kuna chupa nne za rangi ya kahawia zenye vifuniko vya kijani zikiwa na lebo ya rangi ya zambarau ilioandikwa Mtiki NGUVU ZA KIUME zikiwa ni dawa za kuongeza nguvu za kiume. Mbele yake kuna vidumu viwili vya plastiki vyenye lebo ya kijani na njano vikiandikwa MKOKO.

Madaktari wawili wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya taratibu za kutibu kwa umakini mkubwa. Wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani na bluu pamoja na barakoa na kofia za kiuzuia uambukizi. Mmoja wao ameshikilia shindano au kifaa cha kushonea ngozi, akionekana akifanya kazi kwenye uso wa mgonjwa. Huku mwingine akiwa makini kufuatilia.

Chupa ya dawa ya plastiki ya rangi ya kahawia, ikiwa imelala juu ya meza ya mbao ikiwa imefunguliwa na vidonge vya rangi nyekundu vimetawanyika nje. Kofia ya chupa imewekwa karibu ikiwa imegeuzwa juu. Pembeni mwa chupa kuna kijiti cha kupima kinachofanana na kipimo cha kiafya, huenda ni kipimo cha mkojo au kipimo cha kemikali.

Mama aliyeketi akiwa amemshika mtoto mchanga huku nesi aliyevalia sare za rangi ya buluu akimchoma sindano kwenye paja. Mama na nesi wote wamevaa barakoa ishara ya tahadhari za kiafya. Mazingira ni ya hospitali na kuna karatasi na vifaa vya hospitalini kwenye ukuta na meza nyuma yao.

Kisanduku cha dawa, aina ya chanjo ya homa ya manjano, inaitwa Stamaril. Sanduku hiki kimeandikwa kuwa, ni lazima kihifadhiwe mbali na watoto. Pia kinaeleza kuwa chanjo hiyo ni hai, imetengenezwa kwa aina ya virusi vya homa ya manjano na upewa kupitia sindano.